Kumekuwa na mlukupo wa moto, pale moto inachomeka ikichoma nyasi kuna wanaume wawili ambao sare zinazofana wakiwa wanajaribu kusima hayo moto.

Kwa hii picha, kuna mama mmoja ambaye amekuja pale, alafu kuna dakitari akiwa anamwangalia shida ya maskio. Huyu dakitari ameweka mashine yake kwenye kwa maskio ama amemulika maskio ya huyu mama ili kuangalia tatizo.

Daktari wawili wakiwa pale wakiwa wamevaa nguo yao ya kazi, nguo yao nyeusi , wakiwa na pale paliwa na mgonjwa akiwa amelala pale kama amefungua mdomo, huenda alikuwa na shida ya meno.

Hii kuna mama mmoja ambaye amevaa nguo gauni lake nyeusi tena amefunga kichwa. Hapo mbele yake kuna mama moja daktari akiwa pale wanaweza kuwa wako katika chumba ya hospitali, huyo mama daktari akiwa anamwarifu huyo mama kuhusu cha kutumia.

Hapa kuna nyuki ikiwa mingi ambazo zinaweza kua zimetoroka alafu pale kuna baba mmoja ambaye anajaribu kupiga izo nyuki zimetokana na katika nyumba na zinaweza kuumiza mtu au kuleta ajali.

Kuna baba mmoja ambaye amekaa pale, baba huyu amevaa koti lake na amefunga kichwa, akiwa katikati ya shamba ya maharagwe, akiwa anatoanisha ili kuhakikisha kwamba maharagwe haya yameiva vizuri na zisikuwe na magonjwa yeyote.

Wameshikana mkono. Hawa uenda ni fanya kazi moja ambaye anachanja huyu mtoto ili kuhakikisha kuwa huyu mtoto amepewa chanjo. Huyu ni daktari ambaye ameshika alama.

Askari wawili wakiwa wamesimama kando kuangalia kile ambacho kimetendeka. Pale kumekuwa na mporomoka wa nyumba ambayo huneda umesababisha uharibifu wa mali za watu ama ajali.

Gari moja imeanguka kutokana na maji mingi iliyopo katikati ya barabara. Kando hapa kuna watu ambao wamepita mkuu wakipita. Pale kando mbele tena kuna kari ambayo imeanguka.

Mwanamke moja akiwa ameinama pale kama anachota maji ama anaosha mkono lake pale kuna maji inayotoka kwa paipu ikiwa mingi manake ameinama kama amecheka kuonyesha kuwa amefurahia.

Hii boksi ambayo iko pale ikiwa na maandishi mbili kando yake kuna sindano alafu tena kuna chupa. Hii dawa ambayo hasaa huwapea watoto kuchanja.

Daktari watatu, wote wakiwa wamevaa sare za kazi. Pale kuna mgonjwa mmoja ambaye amelala katika ile kitanda, huenda amekua na shida la macho maana daktari hawa wamekuja kumsaidia.

Kwa hii picha tunaona kuna wamama ambao wamevaa sare zao shati lao nyeupe alafu wamevaa gloves .Alafu pale kuna wamama wamekaa kiti wakingoja kuhudumiwa. Inaweza kuwa wamekuja kuangalia matatizo la meno.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa pale ameshika dawa mkonononi mwake amesimama. Kando yake kuna msichana mmoja ambaye anapita alafu tena kuna watu ambao wamesimama.

Chupa nne ambayo ni ya rangi tofauti tofauti zikiwa pale zimepangwa kwa laini. Ndani kuna dawa ambazo haswa huwa inatumika pale hospitali kuwatibu magonjwa.

Watu hawa wakiwa wa aina aina ambao wamevaa nguo zao za rangi tofauti tofauti , wengine wameinama ilhali wengine wameketi kwenye kiti yao nyeupe, wote wameweka mikono yao juu.

Madaktari wengi ambao wamevaa sare zao za kazi wakiwa katika jumba la oparesheni. Wote wamefunika kichwa chao, halafu kuna mtu ambaye amelazwa kitandani wakiwa wanafanyiwa oparesheni.

Hii ni dawa ambayo hasa watu utumia. Hii ni dawa ambayo ukikula inaweza kupea nguvu katika miwili, tena inakupa afya mzuri na tena hii dawa inazuia magonjwa ya baadaye kwa miwili, na tena inaondoa magonjwa.

Chumba hili likiwa labda ni choo, pale kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyekundu na ameshika ndoo ya rangi yake pia nyekundu, huenda anasafisha hiyo chumba.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amelazwa chini, halafu kuna mwingine ambaye anasaidia kushika tumbo lake, huyu mama anaweza kuwa ni mjamzito halafu anasaidiwa ama anafanyiwa zoezi ama kama kwa watu wengine ya jinsi ambavyo mjamzito anaafaa kukaa.

Chupa hili ni chupa la dawa ambayo imemwagika dawa. Hii ni chupa ya rangi yake nyekundu, ikiwa pale katika meza nyekundu hizi ni dawa ambazo hasa utumika ili kuzuia mangonjwa.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti kofingo yake nyeupe akiwa katikati la shamba akitoaniasha uchafu yeye pia ameshika sanduku lake za samawati ili kuweza akiwa na dawa ndani ya hiyo sanduku

Watu ambao wengi wamevaa koti ya rangi nyeupe, wakiwa wamesimama wamemzunguka kuna moja ambaye amesimama pale uenda anawaelimisha ama anawafunza jinsi ya kuosha mkono.

Mwanamume mmoja ambaye amevaa sare zake akiwa pale katika akutoanisha ama kutoa uchafu yeye amevaa kofia lake nyekundu. Yeye akiwa tayari ama akiwa ameshika mashine.

Mwanamke moja akiwa amelazwa hapo kitanda kama amefungua mdomoni mwake. Huenda amekuwa na tatizo la meno, hapo daktari akiwa amesimama kando yake akimwangalilia tatizo ya meno yake.

Hii inaonyesha vitu su vituko ambacho watu wa kijamii walikuwa wanatengeneza ya kijamii kitambo , wamama wa kijiji huwa wanatengeneza hizi vitualfu waweze kupaka rangi hili kupendeza tena wagauze.

Hizi ni dawa ambazo mara kwa mara hupatikana katika kijiji ama inakuanga ya kienyeji. Huwa hizi dawa- huwa inatumika kwa wanaume ambao wanataka kuongeza kiume ama nguvu ya kiume.

Wanaume wawili ambao wamevaa sare zinazofanana. Mmoja kama amefungua mtungi ili aweze kumwakia pale huenda ni vitu hatari na huenda wamevaa vizuri ili kuibuka hatari.

Hapa kuna mama mmoja amekuja na mtoto wake ili apewe chanjo, mele yake kuna daktari amabye amevaa koti lake nyekundu akiwa pale ana pea huyo mtoto chanjo ,mama amekuja alafu anachanja mtoto kupitia mkono.

Mwanaume mmoja akiwa amesiamama katika vyumba vya vyoo. Yeye amesimama mlangoni yao. Alafu pale kuna mtungi ambayo imewekwa pale huenda ni ya kuoshea mkono unapotoka hizo vyoo.

Kumekuwa na mvunjiko ama kumechomeka kwa mali za watu, hapa kuna watu wengi wamekuja ili kuhudhuria ama kuona kilichotendeka. pale kuna mama mmoja ambaye ameketi kama amejifunika gauni lake.

Mwanamke mmoja akiwa pale ameshika mtoto mdogo, huyu mtoto anaweza kuwa ametoka kuzaliwa, yeye akiwa anavalisha nguo hiyo mtoto alafu pale kando kuna leso huenda ya huyo mtoto.

Mwanamke mmoja, amabye amekaa katika hiyo kiti akiwa ameshika mtoto. Mtoto ambaye ameshika kwa leso yake nyeupe, uenda hiyo mama ametoka kumzaa huyo mtoto

Hapa kuna baba mmoja ambaye amevaa shati lake akiwa anaangalia pale juu kwenye mti. Mti wa stima kuna maandiko ambayo imeandikwa pale huenda ni ya tafsili ama ni matangazo kuhusu kile kitu angehitaji.

Nyumba moja ambayo iko katikati ya kiangazi pale mbele yake kuna mtungi moja halafu hapo kuna leso, hapa kumekauka maanake mti yenyewe imekauka inamaanisha kuwa imekuwa muda kukinyesha huku.

Mwanamke moja ambaye amekaa kwenye kiti ili apewe chanjo. Kando yake kuna daktari ambaye anataka kumpea chanjo mwanamke kwa sindano lake ameshika kwa mkono.

Hapa ni jumba la maji. Pale kuna watu wawili, mama na mvulana. Mama moja akiwa pale kama ameweka mitungi zake ili kuchota maji. Mwanaume pia akiwa laini akingoja awamu wake ifike.

Sanduku hili ni sanduku ambalo mara kwa mara huwa na dawa hizi ni ambalo huwa na dawa ndani yake hizo dawa huwa inatumika kuwapea chanjo watoto walio na miaka kumi kurudi chini ili kuzuia magonjwa ya baadaye.

Kwa meza kuna chupa iliyo dawa alafu kwa meza alafu kando yake kuna sindano ,hizi dawa hasa huwa inawapea ama inachanja watoto walio na miaka kumi na kurudi chini ili kuzuia magonjwa ya badae.

Mwanamke moja ambaye amekaa pale kwa kiti ili apewe chanjo na daktari kupitia mkono kwa sindano. Hapa kwa meza tena kuna sanduku ya dawa.

Huyu ni daktari akiwa pale nasari akiwa amemshika mtoto. Mtoto huyu anaezakuwa amezaliwa kabla hajafika kilo iliyohitajika. Amemshika huyu mtoto akiwa anamwangalia ama anamhudumia ili ampee dawa zinazofaa ili kuongeza kilo.

Daktari mmoja ambaye ameshika chupa lake alafu ameshika sindano. Yeye akiwa anatoa dawa kutoka kwa hiyo chupa kuweka sindano yeye amevaa nguo yake ya kazi

Watu wanne hao wote wakiwa wamevaa koti lao nyeupe. Katikati kuna msichana moja ambaye huenda anafanyiwa mazoezi na hawa madaktari.

Huenda kumekua na ajali katika hiyo barabara, gari ilio na rangi nyekundu ikiwa imechomeka. Hawa pale tena kuna watu ambao wamekuja kwa wingi ili kuona kile kilichotendeka hapo.

Chupa hii ya gari ya dawa ambayo iko na rangi yake nyeupe alafu kifuniko yake nyekundu ikiwa ni dawa ambazo haswa hutumika pale ili kuongeza damu mwilini.

Hapa ni hospitali ambapo watu wengi wamekuja, hapa kuna mwanaume moja ambaye amevaa koti yake nyeupe kando yake kuna mama moja aliyevaa leso lake nyekundu akiwa anakaa pale akiendesha.

Kuna dawa mbili mbazo zimekuwa pale Kwa meza, hizi ni dawa ambazo haswa huwa inatumika wakati unapokuwa na shida ama mwili wako haipatani na kitu yoyote .

Mama mmoja ameleta mtoto wake mdogo hospitali ili apewe chanjo mbele yake kuna daktari ambaye amevaa nguo yake ya kazi, akiwa anapea huyo mtoto chanjo kupitia mdomo.

Kumekuwa na mfururiko wa maji, ambapo pale kuna mwanaume mmoja ambaye anaskuma pikipiki alafu nyuma kuna gari kwa rangi yake nyekundu ikiwa inafwata.

Kumekuwa na lipuko wa nyumba ambapo huenda imeharibu mali za watu ama umeleta ajali. Pale kuna watu ambao wamekuja kwa wingi hasa wanaume ili kuweza kuona kile ambacho kimetokea.

Hapa kuna baba mmoja ambaye amelala pale kwa kitanda huenda huyu baba alikuwa ameumia maanake amevaa shati lake lilokuwa nimejaa damu. Amelala pale hospitali akingoja kutibiwa na daktari.

Chupa hili mbili. Hizi ni dawa ambazo haswa huwa inatumika pale mtu amepoteza damu mwilini ili kuongeza damu ama labda mtu amepata ajali.

Hapa ni katikati ya hospitali ambapo kuna mama mmoja na mama, huyu mama akiwa ameenda pale kusaidiwa anaweza kuwa ako na shida, daktari naye amemulika macho yake ili kuona tatizo.

Daktari moja ambayo amevaa koti lake nyeupe akiwa anamsaidia mama moja ambaye amevaa suruali yake nyekundu huyu mama huwenda akona shida, ya meno.

Mwanamke mmoja akiwa amelala katika kitanda akiangalia juu kando yake kuna daktari wawili mmoja akiwa amevaa koti lake nyeupe mama huyu amefungua mdomo ili aangaliliwe tatizo ya meno yake.

Mwanamke moja ambaye amevaa nguo lake nyeusi akiwa amekaa pale alafu kando yake kuna mwanaume mmoja kama ameshika mtoto huenda huyo mtoto ametoka kuzaliwa maana huyo mbaba ameshika wote wakiwa wameketi kwenye kitanda.

Mama mmoja ambaye ameketi pale kama anachota maji kuweka mtungi yake. Yeye ameinama. Kambi yake kuna nguo ambaye ameweka kwa laini. Alafu pale kuna nyumba yake.

Hapa kuna mama mmoja amekaa pale. Alafu mbele yake kuna dakitari akiwa anamsaidia kuona kile kilichokua anaumwa na maskio, huenda huyu mama na msichana ambayo amekuja hapa kwa hosipitali ako na shida ya masikio, naona anasaidiwa na daktari.

Hii ni dawa ambsyo hasa huwa inapewa watoto walio na miaka kumi kurudi chini, hii dawa inasaidia kupea mtoto akuwe na nguvu, ngozi nzuri na tena akue na afya na tena kuzuia magonjwa ya baadae

Watu hawa wakiwa wamesimama mbele ya mzigo wakiwa kuna waschana na wanawake , wengine wamevaa shati nyeupe alafu wote wakashika karatasi iliyo na maandishi.

Mwanamke mmoja mwisilamu ambaye amevaa kanzu lake ameleta mtoto hospitali ili aweze kupewe chanjo. Kando yake kuna mwanaume mmoja daktari ambaye anapea chanjo huyo mtoto.

Mwanaume mmoja akiwa amelazwa pale kwa kitanda ya rangi yake nyekundu. Alafu pale kando yake kuna dakatari akiwa anamfanyia mazoezi huyu mgonjwa miguu yake.

Kumekuwa na mvua mingi ambayo imesababisha ajali ama uaribu wa mali pale kuna watu ambaye wamekuja kwa wingi, ili kuona ama kuona kile kilicho tokea pale.

Chupa nne chupa hizi zote zikiwa na rangi tofauti tofauti hizi chupa ndani kuna dawa ambazo huwa inatumika kuondoa magonjwa ama kumpea afya mzuri.

Mwanamke moja akiwa pale kumsaidia mtoto kuosha mkono, huyu mwanamke ameshika mafuta sabuni, iliyopo ndini ya chupa, akimsaidia mtoto kuhakikisha huyu mtoto ameosha mikono yake vizuri.

Wanawake wawilim mmoja kama amevaa skati lake nyeusi, mwingine amevaa suruali yake nyeusi. Wote wamevaa shati nyekundu wakiwa wamesimama mbele ya gari hilo wakipiga picha.

Mama mmoja akiwa anatoa dawa yake katika chupa ya rangi nyeupe. Pale tena kuna risiti, labda risiti ambayo kuna maandishi. Huyu mwanamke ameketi kwenye kiti.

Huyu baba mmoja ambaye amesimama pale katikati ya vitanda ya hospitali, amevaa koti lake nyeupe akiwa amesimama pale kama ameshika podoo . Hapa nyuma yake kuna mashini ambayo inatumika pale hospitali.

Mwanamke mmoja, kama ameleta mtoto wake katika hospitali ili apewe chanjo. Huyu mama ameshika mtoto wake mkono ili aweze kumzuia wakati anapopewa chanjo, na yule daktari amesimama.

Mama mmoja ameshika mtoto wake ambaye ametoka kuzaa. Huyo mama akiwa kwenye kitanda ya hospitali. Amevaa nguo ama gauni ya hospitali. Amebeba mtoto wake Kenny alafu akiwa amefurahi baada ya kumzaa mtoto.

Chupa moja ambaye imewekwa pale meza ikiwa ndani kuna dawa alafu kando yake kuna boksi. Hapa wameweka katika meza moja kwa rangi nyeukundu. Alafu pale kuna mama mmoja ambaye amekaa kwenye kiti lake nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi akiwa pale anatandika kitanda ,hii kitanda inaweza kuwa ya hospitali , anatandika akiwa ameweka leso yake nyeupe.

Boksi moja kwa rangi yake nyekundu, alafu pale kuna chupa mbili, zikiwa labda zimetolewa kwa hiyo boksi, hizi ni dawa ambazo hasa huwa inatumika kwa chanjo ya watoto ili kuzuia maradhi.

Mgonjwa mmoja ama mtu mmoja akiwa amelazwa pale hospitalini kama anaendelea tu na kufungua mdomo lake. Huenda amekuwa na tatizo la meno. Daktari ameweka mashine yake ndani ili kutatua hilo tatizo.

Hapa Kuna mwanamke moja ambaye ameketi chini kwenye kiti yake imetandikwa nyeusi mbele yake kuna vitu aina aina ambazo uenda yeye anaitengeneza.

Wanaume wawili mmoja akiwa amelala katika kitanda ilhali mwingine ameketi kwenye kitanda kama ameshika kichwani mwake huenda anasikia maumivu .Wote wakiwa hospitali.

Dawa ya chupa, kuna dawa ya chupa nne alafu kando yake kuna boksi . Huyu mtu ameshika hasa hii inakuwanga inatumika kuwapea chanjo watoto walio na miaka tano kurudi ili kuwapea ngozi nzuri na afya nzuri.

Wanaume wawili. Kuna mwanaume moja ambaye ameketi kwenye kiti halafu kuna mwengine ambaye amesimama kama anamfunza huyu mwanaume jinsi ya kiume. Halafu huyu mwanaume moja ama daktari akiwa amesimama.

Hapa ni hospitali ambapo watu wamekuja hili kupewa chonjo, pale kuna mama mmoja ambaye ameka kwenye kiti hili daktari apewe chanjo kwenye kutumia sindano kupitia mkono mwingine.

Mwanamume moja ambaye amevaa koti yake nyeupe akiwa amesimama katikati la shamba akiwa amepepa kwa mgongoni mwake dawa , uenda anahakikisha kuwa mimea hiyo imemea.

Dawa ya chupa kadhaa zikiwa zimepangwa kwa meza. Ziko katika chupa ambazo zimefunikwa na huwa hasa inapea chanjo watoto.

Wanawake wawili mmoja akiwa ameketi kwa hilo kiti kando yao kuna daktari ambaye amevaa nguo lao ya kazi akiwa ameshika karatasi na kalamu wakiwa wanapiga gumzo.

Hapa ni hospitali ambapo wamama wajazito huwa wanazaa. Hapa tunaona wafanyikazi ama madaktari ambao wamevaa nguo zao kazi wakisimama, kuna dakatari mmoja hapa akiwa anamsaidia mtoto kubadilishwa nguo huyu mtoto anaweza kuwa amezaliwa. Pale tena kuna mama mjamzito akiwa anaelezwa na daktari.

Hapa kuna askari mmoja ambaye amesimama amevaa nguo lake yeny yenye yenye ya sare akiwa pale anaosha mikono yake kwa kwa pale. Anaosha na sabuni mikono yake kisha aoshe na maji ili mikono yake ikuwe safi.

Lori moja refu likiwa na rangi yake nyekundu pale imesimama halafu pale kuna maandishi ambayo yameandikwa Exhauster . Kando ya hiyo gari tena kuna wanaume wawili wamesimama.

Hizi ni dawa .Dawa hizi ambazo mtu huwa anapewa anapokua anasikia maumivu katika mwili. Tena hii dawa inasaidia kupea nguvu mwili ,tena hii dawa inasaidia kupea ngozi nzuri ambayo inayovutia katika mwili.

Kuna mama amekuja na mtoto wake halafu ameshika mtoto wake mbele yake kuna daktari anayembea amchanje huyo mtoto hapa kuna daktari wengine wamevaa sare halafu kuna wamama wamepanga laini na watoto wao wakingoja ukwamo wao.

Mwanamume moja akiwa amebeba vitu mali zake katika ilo meli na katikati ya maji. Ule mwanaume amevaa nguo lake ama koti lake nyekundu akiwa amesimama mbele ya mali zake.

Dawa hili ama tunaona boksi moja ambaye ameitowa dawa hii ni boksi , ambayo ndani yake kuna dawa sasa hii dawa tunampea mtu ili aweze kupata nguvu na afya nzuri mwilini mwake.

Mwanamke mmoja ambaye ameleta mtoto wake mdogo ili apewe chanjo, pale kuna daktari muislamu ambaye anapee huyu mtoto chanjo kupitia mguu yake ya huyo mtoto.

Hizi ni vitu ambavyo watu huita utamaduni, pale kuna chupa moja ambayo wameekanna wakaeza kudekoreti vitu, hizi ni vitu watu huita uchawi.

Hizi ni madawa ambazo haswa uweza kuwa inatumika pale mwanaume anapokosa nguvu ya kiume, ni dawa zilizo kwa rangi nyeupe haswa yanauzwa pale sokoni.

Hapa tunaonyeshwa nyumba ya mlango mbili isiyo katikati. Katikati kuna kuna mti mrefu ambao una hali ya unataka kuweka maua na mikono baada ya kutoka.

Mwanamke moja maasai akiwa ameketi pale kwa kiti ili kupewa chanjo na daktari lake kwenye mkono yake kupitia sindano. Daktari naye pia amesimama kando yake ili apee chanjo huyu maasai mama.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wote wamevaa sare na wamevaa gumboots zao tena wamevaa glovsi wakiwa pale wanasanya takataka. Takataka hizo inaweza kuwa iko katikati ya barabara ama kando ya barabara, wanasanya ili waweze kuichoma.

Kuna mtoto moja ambaye akona shida ya mguu, hapa anasaidiwa na mamake na babake , iliwaweze kumsaidia wanaweza kuwa huyu mtoto akona shida ya miguu ama miguu yake haiko sawa anasaidiwa kufanyiwa zoezi na wazazi ili akuwe na afya mzuri .

Mwanaume mmoja ambaye amevaa gaoni lake ya rangi nyeusi akiwa amesimama katikati ya mahindi , mahindi haya ikiwa bado ndogo huenda imetoka kupandwa.

Hii ni sanduku ama mifuko ambayo wameipanga dawa. Pale kuna dawa kwa chupa ya rangi yao ya nyeupe, halafu ndani kuna chupa zilizo ndani dawa ya rangi nyekundu.

Box hii ni chupa ambayo iko na dawa ndani ambazo haswa huwa inamezwa ili kuzuia ama kuongeza damu mwilini wakati ambapo umekosekana damu katika mwilini mwako.

Mwanamke mmoja ambaye amekuja hapa katika hospitali ili apewe chanjo. Kuna daktari amesimama kando yake kama ameshika sindano ili ampe chanjo kupitia mkono yake pale juu.

Kuna boksi moja ambayo imewekwa kando yake kuna chupa. Hii haswa inakuanga ni chumba ambayo hii chupa huwekwa ndani. Hizi ni dawa ambazo watu wagonjwa hukunywa ili waweze kupungua maumivu mwilini.

Hawa ni wamama ama kina mama wawili na mwanaume mmoja. Kina mama wawili wakiwa kwenye laini wakipanga ili waweze kufikia ili waoshe pia mikononi mwao.

Mtu mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe na glovu zake samawati, akiwa pale kama ameshika ama anahakikisha usafi katika hospitali hiyo.

Watoto hawa watatu wote wanatuonyesha mikono, huenda walikuwa mchezoni wanaonyesha mkono ambayo imechafuka nayo wameshika matope, wakiwa wanacheza wote wakiwa wamecheka kuonyesha meno zao.

Mwanaume mmoja akiwa anakimbia, hapa akiwa katikati ya nyasi akiwa anakimbia akielekea msitu. Alafu kuna nyuki mingi ambayo imetokana, nyuki hawa inaweza kuwa wametokana kwa nyumba wakiwa wanakimbiza na huwenda wakaharibu ama wakakula huyo kijana.

Watu hawa kukiwa na wanawake na wanaume wote wakiwa wanasanya takataka hizo. Hapa kumekuwa na matakataka ambapo inaweza imeharibu maradhi ama mazingira ya hawa makazi wa hapo.

Huyu ni mtoto ambaye ametoka kuzaliwa. Mtoto huyu amepelekwa kwenye chumba la hosipitali ili asaidiwe manake amezaliwa kama hijafikia kilo kilicho takikana. Huyu mtoto anapelekwa kwa hio mahali ili asaidiwe apewe dawa kilichostahili kuongeza kilo na tena dawa kinachostahili ili imsaidie akue na nguvu.

Hii imesababishwa na mfuriko, kuna nyesha sana. Kuna nyesha kuna leta maji, kukiwa na maji imeharibu njia ama barabara. Imebomoa barabara na hii barabara ikiendelea hivi inaeza leta ajali, ajali kwa magari ama kwa watu wanaotumia hii njia. Hii barabara imeharibika na hii mfuriko sasa hakuna mahali pa kupita ili kuendelea na safari.

Kulinyesha sana na kunyesha mingi imefanya uharibifu wa mali. Hii kunyesha mingi imeleta maji mingi na hii maji imeingia ndani ya duka ama imeingia chumba la dawa ama hospitali. Na kuingia kwa maji inaweza haribu vitu, mali na bidhaa za hospitali. Tena inaweza leta ajali kwa watu ama magonjwa waliokuwa wako ndani.

Daktari ako anahudumia mtoto ambaye ametoka kuzaliwa hapa akiwa kwenye mashine ama teknplojia. Huyu mtoto bado ni mdogo anafaa kukaa pale ili apate nguvu na akuwe na afya mzuri tena anapewa chanjo ili ikuwe chakula yake na tena dawa anachostahili ili kuongeza kilo inayomtosha.

Kutokana na mvua iliyo nyesha, kumekua na mafuriko mengi ya maji katika barabara nchi ambapo hii barabara magari hutumia. Alafu Katikati kuna watu wanaendelea na baiskeli yako wakiwa biashara zao. Hii maji imeharibu biashara na tena inaweza leta ajali kwa barabara na kuleta tena maugonjwa mbali mbali.

Huyu ni baba. Baba anahudumiwa kuchanjwa, ilhali baba ni kama anaogopa sindano maanake amefunga macho. Alafu mama ambaye ni daktari anamsaidia kuhudumu amedunga yeye mkono hapa juu yeye anamsaidia kumdunga ili kuepuka magonjwa .

Ng'ombe hii ameshikwa ama ameshikiliwa ili kupewa mchanjo inayotachikana. Kuna mmoja daktari wa ng'ombe alikuwa amemshikilia amembea mchanjo kupitia pua. Licha mwingine amemshika. Ili ng'ombe akipewa mchanjo itamsaidia kuutoa makonjwa mbalimbali ala itaambia afya inayohitajikana kwa ng'ombe.

Mvua mingi kwenye hii sehemu ya watu imeleta mafuriko mingi. Kukuwa na mafuriko mingi maji inaweza ingia kwa nyumba za watu, zikiingia kwa nyumba za watu zinaharibu mali zao, mali zao ama inaharibu nyumba. Hii inaeza leta tena ajali kwa watu ama kwa manyumba mengine mengine tena hii maji inaeza leta magonjwa.

Kumekuwa na mfuriko wa maji maanake kumenyesha. Na venye kumenyesha kumekuwa na maji mingi na kukuwa na maji mingi kwenye hii jamii. Hii maji mingi inaharibu mali za watu. Kama nyumba, ikiingia kwa ndani ya nyumba hii maji mingi itaharibu mali iliyomo huko ndani. Tena inaweza leta ajali. Tena hii maji inaweza leta magonjwa tofauti tofauti. Na tena inaweza haribu mazoea zilizokuwa kwenye shamba.

Hapa ni chumba la madawa ama ni hospitali. Hapa kuna mtoto ama mama ama baba amelala kwa kitanda akiangalia juu. Alafu kando yake kuna mama na baba, wote ni madaktari. Baba ndiye ameshikilia kisu anaangalia meno mwingine hapa anammulikia akimsaidia huyu baba kuangalia shida kilichokuwa ndani ya hizo meno.

Kuna wasichana wawili wote wamebeba mtungi tatu mmoja akiwa ameingia ndani ya hii mto wakiwa wanachota maji. Hapa inaweza kuwa ni sehemu ambapo kuna jua kali. Kiangaza nayo imezidi hadi hawakukua na maji wakapata mto ndogo ama mto mdogo ambaye una maji inayomsaidia. Hawa wanchota maji ili wabebe nyumbani ili kuwasaidia.

Hii ni dawa ya mchanjo. Hii dawa huwa inachanjiwa Kwa watoto walio na miaka kidogo. Hii dawa inasaidia kuepuka ama wasikuwe wanapata magonjwa ya baadaye. Tena inasaidia kuepuka maumivu aliyokuwa anapitia kimwili.

Kuna madaktari wawili mmoja ameshikilia kumulikia mwenzake mwingine ameshika kisu alafu mgonjwa anayeshugulikiwa amelala kwa kitanda akiwa ameangalia juu. Kama ameangalia juu amefungua meno yake ama mdomo wake ili meno yake iliyokua na tatizo iangaliliwe.

Mtoto ambaye ametoka kuzaliwa amepelekwa chumba ili asaidiwe kupewa dawa ama chakula kinacho kufaidi kuongeza kilo manake amezaliwa kabla haijafika hio kilo.

Mama ametoka kuzaa alafu ameza watoto wawili. Hawa watoto wawili wamesaidiwa kuletwa na madaktari wa mama wawili, wamemletea watoto wawili ambao wefunikwa na leso nyeupe. Huyu ni mama mmoja ameleta watoto wake wakaekewa kwenye kitanda lake.

Dawa hizi ni dawa ambazo huwa mtoto mdogo ama mtoto aliye na miaka tano na kurudi nyuma hukunywa ama huchanjwa ili kuzuia magonjwa inayoweza kutokea baadaye ama kufanya mwili iwe na nguvu na ikue na afya nzuri.

Hawa ni madaktari wakiwa kwenye chumba la upasuaji, ni madaktari watatu wakiwa wamevaa sare zinazofanana, wao pia wamefunga kichwa zao na midomo zao, wako halafu kuna mwili ama kuna mtu amelazwa katika hii kitanda, wao wamezunguka hiyo mwili wakiwa wanapasua mwili ya huyu.

Watoto wako darasa wakiwemo kila mtu ameshika karatasi ama kitabu alafu mbele yao kuna mwalimu huyu mwalimu anawasaidia kuwafunza watoto jinsi ama anawaelezea kitu kinacho hitajikana. Watoto ni wengi hamo ilhali darasa nalo ni kubwa na mwalimu ni mmoja.

Nyumbani kwa mama ama kwa familia kumetembelea na mtu ama daktari ambaye amekuja kuwasaidia ama kuona huyu mtoto. Amekuja ili kupima dawa na kumpea dawa kilichohitajika kwa mwili yake na kumpea kichanjo ambacho huyo mtoto huenda alikuwa anahitaji siku hiyo.

Mtu huyu anafanyiwa mazoezi na daktari ama nurse wake. Huyu mtu anaweza kuwa amepata ajali ama huyu mtu alikuwa mlemavu ako na shida ya mkono. Amekaa kwa ile mashine ama teknolojia ya kisasa akiwa ameinua mkono. Huwa ana follow zile vitu mfunzo anayeambiwa na daktari wake ili awe mkono wake ukuwe na nguvu.

Huku ni chumba la oparesheni ambapo mtoto anafanyiwa oparesheni. Wawili hawa, madaktari hawa wanamsaidia huyu mtoto kufanyiwa oparesheni ya macho, ambapo mmoja anafanya hili mwingine akimwangalia ama akimuelezea jinsi ya kuelekea hiyo.

Kuna mahali ama chumba ama kuna magari wamepata ajali. Magari wakiwa wanaelekea wakiwa barabara wamepata ajali na huko kurato umechomeka. Magari zimechomeka. Watu wanakimbia kuona kile ambacho kilitokea kwenye barabara. Hapo kuna watu wamesanyika wengi alafu kuna pikipiki moja imesimama pale wakiangalia magari ambao walipata ajali na wakachomeka. Huenda watu wamekufa.

Huyu ni mama ambayo ameenda hospitali ama dispensari ama duka la dawa ili kupewa dawa inayohitajika. Huyu mama anaweza kuwa ako na shida Kwa maskio maana wahudumiaji ama madaktari wanawake watatu ambao wamevaa sare moja wanamsaidia kuangalia like kilichokua ndani ya sikio lake.

Kumekuwa na mafuriko mingi sababu ya kunyesha mengi, kumenyesha sana hadi maji yakaelekea kwa barabara. Maji mingi inaweza kusababisha ajali kwa makari ama kwa watu. Maji mingi tena inaweza kuharibu mali za watu ama inaharibu gari zawenyewe. Tena hii maji itaharibu barabara, kubomoa barabara.

Hii ni dawa ya chanjo ya watoto waliokuwa na miaka tano na kurudi nyuma. Hii dawa inasaidia kuzuia magonjwa yanayosababishwa na mvua ama yanayosababishwa na chakula tofauti tofauti. Hii dawa itasaidia kumzuia mtoto na kutoa tena maumivu.

Daktari mmoja ama mwanasanyansi mmoja ako ameketi, alafu hapo nyuma yake kuna mwingine amekaa. Wote wamevaa sare zinazofanana, wamevaa koti nyeupe. Wamekaa alafu pale kuna watu wanangoja ama wamepanga laini wakingoja kuhudumiwa na hao wanasayansi.

Viongozi watatu, mmoja amevalia koti yake mweupe. Wengine wamesimama kando yake, hio mmoja nikama ni kiongozi ama ni mwalimu anawasaidia kuwaeleza ama kuwa dhibitisha jinsi ya kuifanya kazi. Ye anawaelezea ama anawapea maisha mnayoitajika ama wanaotaka kuzifuatilia.

Hii ni dawa ya kumeza, dawa hii sana sana husaidia mwili kupata nguvu. Dawa hii hupungua maumivu. Dawa hii unameza ili usipate magonjwa inalosababisha na hewa ama baridi.

Hawa wamama watatu ni viongozi ama wao wamekuja na wakiwa wamebeba mizigo zao ama mali zao ili kuja kuwafunza watu wa kijiji ama wa jamii ,wao wameibeba tofauti tofauti na wamekaa mbele ya watu ili kuwafunza watu wa jamii jinsi ya kuitumia hizo vitambaa.

Mama amepeleka mtoto wake apewe chanjo hawa ni mama mmoja amepeleka na akawa na watoto wawili ameketi chini alafu wenye wamesimama waliovaa sare moja ni wanao hudumia ama ni madaktari ambao wanaomsaidia mama kuchanja. Huyo mwingine amekaa kwa kiti ndiye amefungua mdomo ya mtoto anampea dawa kupitia mdomo.

Dawa hizo zinapatikana kwenye chuba la kuuza madawa. Pale duka kwa kuuza madawa unaeza pata hizo dawa. Hizi dawa hutumiwa kupea mang'ombe. Ukipea mang'ombe ama ukiitisha kwa mang'ombe inaweza kusaidia kuibuka madawa ama kuweza kupata hewa inayohitaji hawa ng'ombe. Hawa ng'ombe ikiwa kwa afya itabata maziwa nzuri.

Chumba hili ni ya mchanjo. Hapa kuna watu wamekaa katikati ama wamekaa kwa kikundi ili kusaidia kuchanja. Hapa kuna mama amekaa na pale kwa mapacha yake ameshika karatasi ya nyeupe. Alafu kuna mama anamchanja kwa sindano ameweka. Huyu anamuekelea madawa ili kumpea mchanjo inayofaa.

Dawa hizi. Dawa hizi iko kwa aina tofautitofauti. Dawa hizi unaeza kutumia uichanje ama udungwe kwa sindano kwa mwili ama unaeza meza dawa hiyo kwa mwili. Dawa hayo inasaidia mwili kumpea nguvu. Dawa haya inasaidia kuzuia magonjwa ya ainaaina. Dawa hiyo inazuia kutoa maumivu uliyokuwa unapitia kwa mwili yako.

Mama amekaa kwa kitanda ya hospitali ,hapa mama amekaa akiangalia juu na akafungua mdomo na alafu kuna daktari wa meno ambaye amevaa nguo lake ama koti lake nyeupe ,amemshika pale mama mdomo na kuangalia kipi shida ili akamsaidie huyu mama aliyekuja kuangaliliwa.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi kwenye kiti. Kande yake kuna mwanamke mmoja akiwa ameshika sindano ili kupea chanjo huyu mkonjwa mwanaume ambaye ameketi.

Kuna punda ng'ombe punda mmoja ambaye ameanguka, alafu juu yake kuna msiko ambaye alikuwa amebeba karangi yake nyekundu. Huenda hii ng'ombe imeanguka maana ya kuchoka kwake ama maji yamekosekana pale ukakuwa na kiu.

Kumekuwa na mfuriko wa maji ambayo maji yamejaa hapa katika nyumba za watu. Pale kuna nyumba za watu ilhali maji imejaa. Maji haya yanaweza leta ajali ama kuharibu mali za watu.

Msichana mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa pale katika labaratory akiwa anafanya utafiti yake ama kisayansi yake. Pale nyuma yake tena kuna wenzake ambao wamevaa koti lao nyeupe.

Watu hawa wakiwa ni wanaume na wanawake wengine wakiwa kwenye wamekaa katika kiti yao nyeupe. Ilhali wengine wameinama hao watu wamewekelea mikono yao juu.